Huyu ni mtu ambaye anamkama ngombe maziwa safi yanakusanyika kwenye ndoo ngombe anasimama tuli huku akikamuliwa ngombe ni wa rangi ya kahawia.

Ngombe anashiriki katika mchakato wa kukamua mashine ya kisasa inatumika. Maziwa yanatoka kwake moja kwa moja yanaingia kwenye chombo kikubwa cha chuma.

Watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wanapanga ndizi mbichi kwenye majani ya migomba. Mmoja amevaa shati jeusi na suruali nyeusi. Anaonyesha kitu kwa mwanamke aliyevaa nguo ya kahawia.

Jipini linachungwa kwenye chuchio la kijani. Linatenganishwa na maji ya utayarishaji wa chakula unaendelea katika sehemu hiyo.

Picha inaonyesha mwanamume anayeeleza kuhusu bidhaa za maziwa kwa wateja watarajiwa. Meza yake na mikebe ya maziwa. Vifaa vya kupimia na mabango ya biashara ya destiny dairies. Wateja hao wawili wanamwangalia na kumsikiliza kwa makini wakati akifafanua kuhusu bidhaa zake.

Ngombe wanalisha nyasi ndani ya zizi, mbele yao kuna mifuko miwili ina virutubisho vya kuwasaidia kukua na kutoa maziwa mengi. Zina madoa meusi na meupe na zingine zina madoa ya hudhurungi na meupe.

Mwanamke amesimama katikati ya ndizi mbichi kwenye shamba. Amevalia nguo ya kahawia. Karibu naye kuna migomba na ndizi zilizokatwa zikiwa zimepangwa. Baadhi yazo zimewekwa kwenye masanduku. Anaonekana mwenye furaha.

Mchuuzi anauza ndizi nyingi ,ndizi zimepanwa kwa wingi mezani wateja wanaweza kununua matunda safi na nadhifu.

Mtu amebeba ndizi nyingi zikiwa bado mbichi. Anafurahia kazi yake. Kuna mteja mmoja aliye karibu naye. Eneo linaonekana kuwa soko kubwa.

Malori ya maziwa yamesimama karibu na nyumba. Wanaume wanapakia maziwa kwenye mitungi. Gari kubwa la Isuzu linaonekana wazi.

Watu kadhaa wamesimama kwenye shamba lenye udongo mwekundu, wakipanda miti wa ndizi. Mmoja wao anatumia jembe kuchimba shimo akionyesha kazi ya pamoja.

Ng'ombe wengi wako ndani ya zizi, wengine wamesimsma, wengine wamekala chini kuna maji kwenye besheni kubwa mbele yao na hao wanaonekana wakiwa na afya nzuri.

Picha inaonyesha mtu amevaa koti jeusi na kofia ngumu akimimina maziwa. Maziwa haya yamemiminwa kutoka kwenye ndoo ya kijani kuenda kwenye matangi meupe yaliyowekwa kwenye gari dogo jekundu. Mazingira yanaoneakana kuwa ya wazi na kavu yakiwa na miti michache kwa umbali.

Mkono unashika ndizi zilizomenywa. Ndizi mbichi ziko tayari kupikwa. Ganda la ndizi limeonekana pembeni na mkono huo ni wa mtu ambaye ni mwafrika.

Rundo la ndizi nne mbivu zenye rangi ya manjano angavu, zimepangwa vizuri zikiwa zimeungana kwenye kikundi . Mandhari nyuma ni meupe kabisa zikionyesha ndizi kuwa nzuri.

Hiki ni kifaa maalum kinachotumika kama maziwa kina maziwa ndani yake kimeunganishwa na mirija mingi ya rangi ya buluu ambayo imeonekana wazi.

Migomba michache yenye majani makubwa katikati ya msitu mnene. Rangi ya kijani inatawala kuashiria mimea mingi ,yenye afya na mazingira ya kitropiki. Baadhi ya migomba bado ni michanga, mingine imekuwa zaidi.

Picha inaonyesha duka la maziwa liitwalo Destiny Diaries kuna wateja kadhaa ambao wamesimama mlangoni wakitaka huduma kutoka kwa duka hilo, duka hilo lina mashine ya kutoa maziwa Milk ATM na kuna mabango yanayo tangaza biashara.

Mfugaji anapuliza dawa kwa ngo'mbe wenye zizini, akitumia kifaa chenye rangi ya manjano na bluu, kumlinda mnyama huyu. Amevalia kofia.

Ardhi yenye udongo mwekundu imeandaliwa kwa ajili ya kupanda mimea, ikiwa imezungukwa na miti ya ndizi na mimea ya kijani kbichi, anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha mazingira mazuri ya kilimo.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi kwenye shamba lenye mimea refu ya mahindi Na mimea mengine. Anaonekana akifanya kazi ya kilimo. Huku akionyesha kurithika na kazi yake.

Bakuli kubwa la kioo ambalo lina mchanganyiko wa maji na vitu vilivyo vyeupe. Inaweza kuwa ni mtindi au kitu kingine kinachotengenezwa. Mchanganyiko huo unaonekana kuwa na unga unga au vipande vidogo vidogo.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi ikiwa kando zimeungana kwenye mti wa mgomba zote zina rangi ya kijani na majani mskubwa ya mgomba imefungwa juu yake hadi chini imefunikwa na majani makavu.

Mashamba ya mahidi yanaonekana kuharibika kwa wadudu. Majani yakiwa na matundu mengi. Hali hii, inaweza kusababishwa na uvamizi wa viwavi wa jeshi.

Mikono miwili vikitumia vijiko vya mbao kuchanganya kitu kwenye bakuli kubwaa chuma . Mchanganyiko Una rangi nyeupe au ya maziwa na unaonekana mzito. Vijiko ni vya kahawia na vikubwa . Eneo unaonyesha vidonge mwekundu chini.

Picha inaonyesha rundo kubwa la ndizi mbichi kwenye soko la jumla, kwa nyuma, kuna maroli mawili yakipakua ndizi na, wafanyakazi wana, wanaziwasilisha, idadi kubwa ya ndizi inaonyesha kuwa hili ni kituo kikubwa cha biashara ya ndizi.

Picha inaonyesha mwanamume akishikilia ndizi mbili, moja bichi na nyingine iliyobanduliwa. Mwanamume huyu anatabasamu na kuangalia kamera. Meza iliyo mbele yake ina bakuli ya bluu na kichanda kingine cha ndizi bichi.

Shamba kubwa au bustani kubwa ya migomba yenye ndizi bado mbichi, majani yake ni makubwa na ni ya kijani kibichi, udongo unaonekana ukiwa nyekundu na nadhifu.

Ndani ya zizi, ng'ombe wengi wamepangiwa kula. Wanalisha nyasi. Kuna watu wawili wanaosimamia. Mmoja amevaa suti. Wote wanaangalia mbele yao. Ng'ombe hao wana madoa meusi na meupe.

Picha inaonyesha ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo imefungwa kwenye chuchu za ng'ombe, ili kukusanya maziwa. Ng'ombe huyo amesimama kwenye banda safi la kufuga na kuna ng'ombe mwingine nyuma yake.

Mwanamke amevaa koti jeupe wavu wa nywele na anachangaya maziwa kwenye chombo cha chuma anafanya kazi katika kituo cha usindikaji akihakikisha maziwa yana ubora.

Picha inaonyesha kishada cha ndizi mbichi kilichofunikwa. Ndizi hizo zimefunikwa kwa mfuko wa plastiki wa blue ili kuzilinda. Picha zimepigwa kwenye shamba la migomba lenye majani mengi ya kijani kibichi.

Picha inaonyesha mhindi ambao umeathirika vibaya na ugonjwa. Kuna viumbe, uvimbe mweusi unaotokana kwenye mahindi yaliyoharibika kabisa. Mmea wa mahindi bado una majani ya kijani lakini unatoa dalili za kuambukizwa na fungus .

Wafugaji wamesimama karibu na zizi la ng'ombe. Wakionekana kufanya shughuli za kila siku. Ng'ombe wawili wanaonekana ndani ya zizi, na watu wanne wako karibu nao. Mwanamke mmoja amevaa kofia jeupe na koti la zambarau.

Mtu anamkama ng'ombe. Maziwa safi yanakusanyika kwenye ndoo ya mabati. Ng'ombe anasimama tuli huku akikamuliwa.

Shamba kubwa la migomba imepandwa kwa mpangilio. Baadhi ikiwa mirefu na mengine ikiwa michanga. Udongo una rangi nyekundu kuashiria aina fulani ya udongo, majani ya migomba yanaonekana kijani na mengine yamenyauka.

Picha inaonyesha kichanda cha ndizi mbichi ambacho bado kipo kwenye mmea. Ndizi hizo ni ndogo na zimepangwa kwa wingi zikionyesha kuwa bado hazijakomaa majani makubwa ya mmea wa mgomba yamezunguka ndizi hizo na yanaonekana ya kijani kibichi.

Hili ni rundo la ndizi mbichi bado zikiwa kwenye mmea zikizungukwa na majani makubwa ya migomba. Ndizi zinaonekana kutokuwa zimeiva.

Picha inaonyesha shamba kubwa la migomba lililopandwa kwa mistari. Migomba ina majani mapana na imepangwa vizuri kwenye udongo mwekundu. Inaonekana shamba hilo limetunzwa vizuri na migomba midogo ndio inaanza kukua.

Mfugaji mchanga amevaa T-shirt jeupe na suruali ya jeans amesimama karibu na ng'ombe mkubwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Mtu huyu amevaa boot nyeupe za mpira na anaonekana kuwa tayari kukamua maziwa, akishika bidhaa muhimu.